Chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha chenye mitambo mbalimbali. Kuna watu wawili, mmoja ni mtaalamu wa tiba akikagua kinywa na meno na mwingine ni mgonjwa amekaa kwenye kiti ameachama.

Chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha kina watu wawili. Mmoja ni mtaalamu wa tiba akiwa ameshika mtambo wa kukagua kinywa, mwingine mgonjwa akiwa amelala ameshika jino.

Chumba chenye wataalamu wawili wa afya ya meno, wakiwa wanampa matibabu mgonjwa ambaye amelala huku ameacha mdomo wazi. Kina mwanga wa kutosha pamoja na mitambo mbalimbali.

Janga la asili la mafuriko, liliosababisha maafa kwenye makazi ya watu kwa kutoa vitu vyao nje, kama kitanda, meza, na viti, na kuaribu mazingira. Kwa mbali kuna mlima.

Taka nyingi zimerundikwa sehemu moja, zikiwa zinachomwa moto kwa ajili ya kudhibiti uchafuzi na kulinda afya ya mazingira.

Hali ya mazingira iliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na kusababisha mafuriko, huku watu wengi wakiwa wanashangaa. Magari yakiwa kwenye maji mengi yaliyozunguka eneo la makazi ya watu.

Jengo kubwa la hospitali, lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wengi wamekaa, mbele yao kuna muuguzi. aliyevaa mavazi meupe akitoa maelekezo. Ni sehemu ambayo, hutoa matibabu kwa wagonjwa wenye magonjwa mbalimbali.

Jengo kubwa la hospitali lenye mwanga wa kutosha, lililojengwa kwa mpangilio mzuri. Lina vyumba vingi vinavotumiwa na madaktari wanaotibu magonjwa mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika tiba, huku watu wanaoshughulika moja kwa moja na afya na matibabu wakiwa wamemzunguka mgonjwa na kumtibu.

Wataalamu madawa mbalimbali, wamesimama mbele ya ukuta, wanevaa mavazi maalumu ambayo huvaliwa hasa maeneo ya hospitali au vituo vya afya wakati wa kutoa huduma kwa wagonjwa.

Mtu anayetoa huduma za afya akiwa amesimama nje ya ukuta, amevaa sale za wauguzi ameweka kalamu ya bluu kwenye mfuko wa shati.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina watu wawili, mmoja ni mgonjwa amekaa kwenye kiti, ameachama. Mwingine ni daktari wa kinywa akiwa ameshika sindano akikagua meno.

Mtaalamu wa afya amekaa kwenye kiti, mbele yake kuna meza yenye kompyuta akiwa kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mafaili mengi yaliyopangiliwa kwenye shelfu.

Wataalamu wa afya ya akili wakiwa na watoto wapo nje ya jengo wakishangilia na kufurahi, nyuma ya jengo hilo kuna miti mingi inayotoa kivuli.

Watu wawili wakiwa kwenye chumba maalum chenye mwanga wa kutosha cha uangalizi wa afya na matibabu ya watoto wachanga, huku mwanaume akiwa ameshika mtoto.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina watu wengi sana. Wamekaa kwenye viti, na mwingine amesimama. Kinahusika na matibabu, ya magonjwa ya watoto wadogo.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kina viifaa mbalimbali vinavyotumika katika matibabu , huku mwanamke Mmoja akiwa amekaa kwenye kitu . Kinahusika na huduma ya uangalizi wa matibabu ya watoto wadogo.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina wanawake wawili wakiwa wameshika nguo. Kuna vitanda pamoja na friza. Kinahusika na matibabu ya magonjwa ya watoto wadogo.

Jengo kubwa la hospitali lenye mwanga wa kutosha. Kuna watu wengi wamekaa kwenye viti, huku mtaalamu anayehusika na kuangalia afya za watoto wadogo akiwa amemshika mtoto, akimpima uzito kwenye mzani.

Watu wengi wamekusanyika wamekaa kwenye kiti, huku wataalamu wa afya wakiendelea kutoa chanjo kwa ajili ya kudhibiti magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili iliyowekwa juu ya kibao sehemu hiyo ina mwanga wa kutosha, inatibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanadamu, hutumika kama tiba ya kienyeji.

Mtu mmoja akiwa ameshika mtipori uliozungukwa na nyasi nyingi, ni dawa ya asili ambayo watu hutumia kutibu magonjwa kienyeji, badala ya kwenda hospitali.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ameshika mkoba mkononi, yupo kwenye mimea amesimama akitafuta dawa ya asili inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali. Hutumiwa na watu kama tiba ya kienyeji badala ya kwenda hospitali.

Dawa za asili zilizopangiliwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye chupa, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanadamu kwa njia ya kienyeji.